Chumba cha hospitali chenye vitanda vingi kinaonyesha hali ya huduma kwa wagonjwa mahututi. Wahudumu wa afya wamevalia mavazi kamili ya kujikinga masks , glovu, na magwanda wakihudumia wagonjwa kwa makini. Vifaa vya kitabibu kama mitungi ya oksijeni, drip , na muuni za afya vinaonekana pembeni ya vitanda. Taswira hii huangazia tahadhari kali uwezekano wa janga la maambukizi.

Kitanda cha hospitali kimewekwa nje kikizungukwa na watu wa rika tofauti huku mtoto amesimama karibu nacho. Majengo ya nyuma na miti hutoa mandhari ya jamii yenye shughuli na mshikamano. Taswira hii inasisitiza huduma ya afya ndani ya mazingira ya kijamii.

Watalamu wa matibabu wamevaa mavazi maalum ya upasuaji wakiwa kwenye chumba chenye mwanga wa taa ya juu inayolenga sehemu ya meza. Vifaa vya kisasa vya kitabibu vimepangwa pembeni na sura zao zimedhihirisha umakini wa hali ya juu madhari yote hujenga taswira ya upasuaji unaofanyika kwa makini na uratibu wa kitaalamu.

Kitandani kuna mtu ameketi akiwa na mtoto mdogo, wakiwa wamefunikwa na neti ya mbu kwa usalama dhidi ya mbu waenezao malaria. Blanketi za samawati na nyekundu laenea kitandani kuratibu wa rangi, huku kreti ya plastiki pembeni ikihifadhi vitu vya msingi. Mwanga hafifu na rafu zilizojaa juu ya ukuta hujenga hisia ya mazingira ya kawaida na maisha ya ndani.

Gari maalum ya Beyond Zero limeegeshwa kwenye eneo la kijani likiwa na nembo ya huduma ya afya na watu wakikusanyika karibu na mlango wake. Mandhari hii inaonyesha juhudi za kuwafikia wananchi kwa huduma za tiba katika maeneo ya mbali au yenye changamoto ya upatikanaji wa vituo vya afya.

Gari la huduma ya afya limesimama kwenye eneo lenye matope likiwa limeandikwa Beyond Zero Mobile Clinic pamoja na Lamu County. Watu kadhaa wamesimama pembeni wakiwa na mavazi tofauti baadhi wakiwa na mizigo. Alama ya msalaba wa samawati juu ya gari inaashiria huduma za kitabibu, hali ikionyesha mkusanyiko wa jamii kwa ajili ya huduma za afya.

Kliniki ya kusafiri ya Beyond Zero imeegeshwa kwenye nyasi huku zulia jekundu likielekeza kwenye mlango wake. Watu wachache wamekusanyika karibu wakiashiria huduma za afya zinazotolewa kwa jamii. Mazingira ni ya kirafiki na ya kutoa huduma kwa wote.

Gari la huduma ya afya limeegeshwa karibu na watu wawili waliovaa mavazi rasmi likiwa na maandishi yenye ujumbe wa matumaini Beyond Zero Inspiring Action Changing Lives. Rangi safi na maandalizi ya mazingira yanaashiria msisitizo wa huduma bora za jamii.

Gari la huduma ya afya limeegeshwa katika eneo lenye mandhari ya wazi likiwa na nembo ya Beyond Zero Mobile Clinic na msalaba wa samawati. Meza iliyo mbele yake imekaliwa na watu watatu, mmoja akiwa amevalia koti jeupe huenda ni muhudumu wa afya. Pazia za samawati na ngazi za kuingia hutoa hisia ya faragha na ufikiaji rahisi wa huduma muhimu kwa jamii.

Meno ya juu na ya chini yanaonekana wazi, baadhi yakiwa yamepishana na mengine yakiwa na nafasi taka katikati. Rangi ya meno ni ya manjano hafifu, ikionyesha hali ya kiasili au ukosefu wa usafi wa kina.

Meno ya juu yanaonekana na rangi ya manjano, wakati meno ya chini yamefanywa kuwa meupe na safi yakidhirisha utofauti wa utunzaji wa usafi wa kinywa. Mandhari hii huamsha umuhimu wa tiba ya meno, usafishaji wa kitaalamu na mabadiliko yanayowezekana kupitia huduma bora za afya ya kinywa.

Vifaa vya matibabu ya meno vimepangwa kwa mpangilio wa kitaalamu juu ya uso wa meza vikiwemo sindano, kifaa cha kuchimba meno, kioo cha meno , koleo na brashi ya kusafisha. Katikati kuna mchoro wa jino la bandia kwa uelewa wa tiba. Mchanganyiko wa vyuma na plastiki huleta hisia ya usafi na utayari wa huduma za afya ya kinywa.

Vifaa vya kusafisha meno vimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya uso wa samawati vikiwemo brashi za rangi tofauti, nyuzi na vifaa vya chuma vya kuchunguza au kusafisha meno. Mandhari haya yanasisitiza usafi wa kinywa na maandalizi ya huduma ya kitabibu ya meno kwa uangalifu wa kitaalamu.

Mdomo unafunguliwa kwa ajili ya uchunguzi wa kitaalamu wa meno ambapo mkono uliofunikwa na glovu huelekeza sehemu mbalimbali zenye hitilafu kama vile meno yaliyopauka, yaliyopinda au yenye mapengo. Mandhari yote hujenga taswira ya huduma ya matibabu ya kinywa inayolenga kuboresha tabasamu na kuelimisha jamii kuhusu afya ya meno.

Nembo tatu; Jubilee, NHIF, na Kenya Re zimewekwa kwa muktadha wa ushirikiano wa huduma au afya maalum. Mkono wenye glavu ya ze- ya zambarau ushika kifaa ikiashiria uangalifu wa kitabibu. Rangi na alama huleta hisia ya matukio ya afya, bima na ushirikiano wa taasisi katika mazingirira ya huduma za jamii.

Mtu ameketi kwenye kiti maalum cha matibabu huku daktari wa meno akiwa amevalia glavu za samawati akishughulika kwa uangalifu na vifaa vya uchunguzi. Kinywa kiko wazi likiweka wazi meno meupe na tabasamu lililo tulivu. Mazingira ni safi na yenye taa za kuangaza kazi yakisisitiza hali ya kitaalamu na usalama wa huduma za afya ya kinywa.

Jengo linateketea kwa moto mkubwa huku moshi mzito ukifuka angani. Watu na magari wamekusanyika barabarani, baadhi wakitazama na wengine wakihangaika kukabiliana na hali hiyo. Mazingira haya yanaonyesha tukio la dharura katikati ya mji.

Watu wanne wamo ndani ya maji ya mafuriko, wawili wao wakiwa wamevaa mashati mekundu. Mmoja wao amewabeba watoto wawili mgongoni, huku majengo yakiwa yamezama kwa kiasi kikubwa nyuma yao. Mandahri hii inaonyesha juhudi za uokoaji katika hali ya hatari na mshikamano wa kibinadamu.

Boti ndogo linavuka kwenye maji ya mafuriko likibeba watu waliojihifadhi kutokana na hali hatarishi ya maeneo yao ya makazi. Majengo ya miti na sakafu za udongo yaliyolewesha yanaonyesha athari za mabadiliko ya tabia nchi. Nguzo za umeme na miti ya vijijini husimama kimya kana kwamba zinashuhudia juhudi za kujinusuru.

Wanaume waliovaa vizibao vya usalama na kofia za chuma wamesimama pamoja kwenye eneo la ujenzi, wakizungumzia jambo kwa makini. Mavazi ya kazi na msimamo wao huashiria shughuli za ukaguzi wa mradi au upangaji wa kifundi. Mandhari huzingatia usalama kazini, na ushirikiano wa kitaalamu katika mazingira ya maendeleo.

Watu wamekusanyika nje wakiketi kwenye viti na mabango ya kujitolea kwa lishe akiwa nyuma ya washiriki wawili waliovaa vesti maalum. Nyuso za watu wa rika tofauti huonyesha ushiriki wa kijamii. Baadhi wakiwa na barakoa kwa tahadhari ya kiafya. Mandhari huakisi juhudi za kuhamasisha afya ya jamii, mshikamano wa kijamii na huduma za kujitolea.

Mitaa mitatu tofauti yamegubikwa, na mafuriko makubwa, kushoto watu wanajikokota kwa taabu kupitia maji ya matope yaliyowajaza hadi kiunoni. Kati kati mtu mmoja amesimama juu ya paa la nyumba ya mabati, akionyesha ishara ya kuomba msaada huku maji yakiwa yamezunguka jengo lote. Kulia kijana anasafiri kwa mtumbwi, kwenye mtaa uliojaa maji. Majengo yakiwa yamezamishwa hadi madirisha.

Maji ya mafuriko yamezingira nyumba za mabati yakibeba matope na mabaki ya mazingira. Watu wawili wamesimama kwenye kina kifupi wakijaribu kuokoa mali huku ngazi ya mbao ikiwa imetundikwa kwa uangalifu. Hali ya dharura na ugumu wa maisha ukitokeza wazi katika mazingira haya.

Maji ya mafuriko yenye rangi ya matope yameenea mitaani yakizunguka nyumba za matofali na watu wanaotembea kwa uangalifu katikati ya hali ngumu. Mimea na miti kwa mbali kuashiria mazingira ya makazi huku jamii ikikabiliana na changamoto ya hali ya hewa. Muktadha huu huammsha hisia za mshikamano na uhitaji wa msaada wa haraka.

Daktari amevaa mavazi ya upasuaji na anasafisha mikono kwa uangalifu kwenye sinki la hospitali. Kando kuna kioo kunachoakisi mtaalamu mwengine aliye tayari kwa kazi ya kitabibu. Mazingira haya yanasisitiza usafi kabla ya utendaji wa kimatibabu.

Matunda, mboga mboga za nafaka na kunde zimetandazwa kwa ustadi juu ya uso safi vikionyesha mchanganyiko wa lishe bora. Rangi angavu za papai, strawberry, okra na brocolli huamsha hali ya kula kwa afya. Mpangilio wake unaakisi uangalifu katika maisha ya kila siku na utamaduni wa upishi unaojali mazingira.

Gari la wagonjwa lenye taa nyekundu limeegeshwa inje ya jengo refu lenye madirisha yakung'aa usiku ukiwa umetandaa, uzio wa waya na barabara ya lami vinatengeneza mazingira ya tahadhari na utulivu wa kimatibabu. Mandharii yanasisitiza utoaji wa huduma za dharura katika mazingira ya jijini.

Maabara yenye mpangilio mzuri inaonyesha muhudumu aliyevaa koti jeupe akiwa kazini mezani vifaa mbalimbali vya maabara kama friji lenye alama ya bio-hazard , kompyuta, viti na mafaili ya nyaraka vipo kwenye mazingira safi na yaliyoinishwa kwa alama kama sample try Algeria na clean bench documentation area . Mandhari inaonyesha umakini katika usalama na utunzaji wa taarifa za kisayansi au kiafya.

Mtu aliyevaa shati jekundu na suruali ya waridi amesimama mbele ya mashine ya eksirei yenye alama ya jihi akiangalia upande wa ukuta wenye paneli ya vibonyezo na viashiria vya kidijati. Mazingira ya chumba cha uchunguzi yanapitiwa kwa kutazama kupitia dirisha gilasi la madoadoa yakionyesha upande wa hali ya usafi wa kawaida ya kliniki.

Mlango ulio wazi unaongoza kwenye chumba cha mazoezi ya viungo kikiwa na mapambo ya rangi kama vile pazia za zambarau lenye miundo na mapambo mengine ya kupendeza ulahab za rangi ung'ara ukutani huku stuli ya njano na chupa ya maji ya samawati zikionyesha maandalizi ya shughuli ya tiba ya viungo mfumo wa sakafu na dhamani huongeza hali ya utulivu na usafi.

Kifaa cha kitabibu chenye skrini kinaonyesha viashiria vya afya kama mapigo ya moyo. Wataalamu wawili wamevaa makoti meupe, wakisimama karibu na kifaa hicho, kilichowekwa juu ya mlingoti wa magurudumu. Mandhari huakisi utaratibu wa ufuatiliaji wa wagonjwa katika mazingira ya tiba ya kisasa.

Kiti cha magurudmu cha kisasa kimepangwa kwa ustadi kikiwa na fremu ya metali. Magurudumu makubwa ya nyuma na madogo ya mbele pamoja na sehemu za kukanyagia za metali. Kiti na sehemu ya mgongo ni nyeusi zikiwa bado zimefunikwa kwa plastiki kuwa ishara ya kwua ni kipya. Sakafu ya vigae na ukuta wa nyuma usio na mapambo huongeza taswira ya usafi na utayari wa matumizi ya kifaa hiki cha kusaidia uhamaji.

Mashine ya kisasa ya kuchukua picha ya meno imefungwa kwenye chumba kilicho safi ikiwa na kompyuta upande wa kushoto na nyaraka mezani. Muundo wa mashine unaonyesha teknolojia ya kisasa ya uchunguzi wa kiafya wa taya na meno. Mazingira haya yanaakisi utaratibu wa huduma ya kiafya ya kisasa.

Cheti cha kutambua mchango wa idara ya lishe kimewekwa kwenye dirisha kikisifiwa kwa huduma bora katika hospitali ya rufaa katika kaunti ya Kakamega. Pembeni kuna kipimo cha dijitali cha uzito wa watoto na karatasi zenye taarifa za kifaa cha umeme. Mandhari huleta hisia ya utendaji na kujitolea katika afya ya jamii.

Mashine ya DH31 ya kampuni ya Daimena ipo juu ya meza ya granite . Skrini ikionyesha matokea ya damu. Scanner ya mkono iko juu yake. Karatasi ikichapishwa pembeni huku chupa ndogo ya dawa na nyaya zikisambaa karibu. Mandhari ya maabara haya yanasisitiza ustadi wa kisayansi na uchambuzi wa afya.

Mikono inayoshika kichwa kwa nguvu huashiria uzito wa hisia na ukimya wa ndani unaotanda katika muktadha wa giza. Mashati yenye milia huchangia hali ya kawaida lakini mwangaza unaodondoka kwa upole hujenga ukinzani kati ya dhiki na matumaini yanayoweza kuchomoza.

Sanduku la vidonge vya Hybet vinaeleza mchanganyiko wa Ibuprofen , Paracetamol , na Caffeine kwa ajili ya kupunguza maumivu. Kila kidonge kina viwango mahususi vya dawa hizi kikilenga kutoa nafuu kwa haraka. Bidhaa hii imetengenezwa na kampuni ya Sanofi

Mtoto ameketi kimya huku mkono wake ukishikiliwa kwa upole na mtu mzima wakati sindano inachomwa taratibu kwenye kidole chake. Nguo nyekundu yenye duara nyeupe huongeza uzuri wa mwonekano na kitambaa cha rangi nyekundu kimetandazwa juu ya mwili wake. Mandhari huakisi hali ya utunzaji wa kiafya yenye huruma na uzingativu wa matibabu kwa watoto wadogo.

Mtoto amesimama nje akinawa mikono kwa kutumia kifaa cha plastiki chenye maandishi Aqua Green, amekuwa makini huku akiwa amevaa barakoa, ishara ya tahadhari ya kiafya. Mandhari ya nyuma yanachangia hali ya shughuli za kijamii.

Muuguzi amesimama kando ya kitanda cha hospitali, akimshika mgonjwa kwa upole, begani. Nembo ya KNH , na maandishi KNH mtaani yanaonyesha mpango wa huduma katika jamii, mwingiliano huo, unaelezea uangalizi wa kibinadamu na mshikamano wa kitabibu.

Wanawake na wanaume wamesimama na kuketi karibu na nguzo za tofali kwenye ukumbi wa jamii wenye paa la vigae. Baadhi wanabeba watoto wengine wanashikilia karatasi huku bango la ukutani likitoa ujumbe wa huduma, mandhari ya rangi na mavazi yao yaonyesha mshikamano na hali ya uangaliwa wa kijamii.

Mkono mmoja umeshika chupa ndogo yenye dawa ya maji yenye rangi nyekundu, chupa ikiwa na lebo iliyoandikwa na kifuniko cha plastiki cha kawaida. Mandhari ya nyuma ni ya kawaida bila vitu vingi vinavyochukua macho, jambo linaloelekeza makini kwa chupa yenyewe kama kipengele kikuu cha picha.

Mtu aliyelindwa kikamilifu kwa barakoa, miwani na glovu anamwekeleza mtoto aliyevalia barakoa huku akimtathmini kwa kifaa cha kupimia joto kwenye paji la uso. Mazingira ya ndani yenye ukuta wa rangi ya krimu huongeza hisia ya utulivu na tahadhari. Kitendo hiki huakisi umakini wa huduma za afya na ulinzi didhi ya maambukizi katika jamii.

Mwanamke amesimama nje ya jengo akimsaidia mtoto wa shule kuosha mikono kwa maji safi yanayo toka kwenye taki la UNICEF lililo andikwa always wash your hands with soap . Mavazi ya kijani ya mtoto ina sare za maua ya mama huleta hisia ya upendo na ulinzi huku mtoto mwingine akisubiri kwa utulivu pembeni.

Mwanariadha ameketi uwanjani akiwa ameshika mguu wake wa kushoto kwa maumivu. Fulana nyeupe na kaptula nyeusi huashiria mavazi ya mashindano, huku viatu vyeupe vikikamilisha mwonekano wake wa michezo. Mandhari ya rangi nyekundu na mistari nyeupe huleta tukio ya mashindano yanayohitaji uangalizi wa kiafya.

Mkono wa kushoto wa mtu una madoa mekundu katika sehemu ya kiwiko ishara ya maumivu au jereha, mkono wa kulia umeishika kwa upole katika hali ya kujituliza. Mandhari hii huakisi hali ya kibinadamu ya kuumia na kujihifadhi labda baada ya mshtuko au majereha ya michezo.

Mchezaji amejilaza juu ya nyasi kwenye uwanja wa soka baada ya kuanguka akiwa amevaa sare ya kijani yenye michoro mepesi. Nyuma yake mchezaji mwengine aliyevalia sare ya samawati na nyeupe, anatazama kwa makini. Bango la matangazo upande wa nyuma na mwangaza wa asili hujenga taswira, tukio la michezo linaloambatana na ushindani na hisia kali.

Kofia ya usalama ya rangi nyeusi imeambatana na magoti na mikono ya kulinda vyote vikiwa vimepangwa kwa utaratibu. Muundo wa ke wenye mashime huimarisha uingizaji hewa huk vifaa vyte vikilenga kuzuia majeraha wakati wa michezo wa skateboarding au baiskeli. Mandhari huakisi uzingatiaji wa usalama wa kibinafsi.

Mwanariadha amelala juu ya uwanja wa michezo akishika mguu wake kwa maumivu yanaonekana kuwa makali. Mavazi ya mashindano mekundu na njano yanamlika dhidi ya uwanja wa kijani wenye mistari ya kuwekeza. Tendo hilo la ghafla huamsha hisia za ushindani, uchungu wa kujituma na changamoto zinazotokea kwa ghafla kwenye safari ya michezo.

Mti wenye shina lililopinda na majani mapana unasimama katikati ya bustani yenye uzuri wa asili. Nyuma yake kuna uzio wa mbao, vichaka na miale ya jua inayopenya kupitia matawi. Mazingira haya huakisi utulivu wa mazingira ya nyumbani na uhusiano wa karibu na mazingira ya kijani.

Majani ya kijani yenye umbo nyembamba yamechanua katikati ya vichaka vilivyokolea. Miale ya jua huangaza sehemu ya mimea, ikiongeza mvuto wa mandhari. Mazingira haya huamsha utulivu wa asili na nguvu ya mwanga.

Majani mapana ya kijani kibichi yanang'aa chini ya mwanga wa jua yakizungukwa na majani mengine yaliyokauka. Mmea huku nje ukivutia kwa uhai wake na mchanganyiko wa rangi za asili. Mandhari hiyo huakisi nguvu za mazingira na uzuri wa mimea ya kijijini.

Mashina ya mahindi yenye majani ya njano na kijani yamesimama ndani ya shamba lenye mimea ya ziada iliyochanua maua meupe. Mbali kidogo, miti iliyochanua na anga la samawati safi huashiria hali ya hewa ya utulivu. Mandhari ya kilimo hiki hutoa taswira ya uzalishaji wa mazao mchanganyiko na uwiano wa asili katika mazingira ya shambani.